Watu kadhaa wapo dukani, watiba na mashati yako karibu na mwanamitindo. Mlinzi anaukagua mkoba wa mwanamke mmoja. Nguo za aina zimeoneshwa kwenye vitundikio. Ndoa ya kijani iliyo sakafuni, ina mzigo ulio wekwa ndani.

Lango kuu lenye rangi nyeusi limefunguliwa. Nyumba mbili zenye mabati mekundu zimezingirwa na mimea kama mpapai, mhindi pia maua. Nje ya dirisha moja, kuna paneli ya jua, kokoto imetandazwa sakafuni.